Sehemu ya duka linalouzwa pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo ina rafu zilizowekwa bidhaa ambazo wateja wake wakuu ni wakulima na wafugaji, zipo dawa zilizopo kwenye chupa makopo pamoja na maboksi vyote vikiwa na aina ukubwa na ujazo tofautitofauti.

Katika duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa kwa ajili ya mifugo, wamesimama watu wawili (mwanamke na mwanaume), wakielekezana juu ya bidhaa bora inayofaa kutumika shambani. Iko mifuko meupe na njano, ya viroba vyenye mbolea ambazo mteja anahitaji kununua. Ziko rafu zilizojaa madawa mbalimbali yaliyo katika ujazo, ukubwa, na vifungashio tofautitofauti.

Dawa mbalimbali za mifugo na mimea zinauzwa katika duka, zimepangwa vizuri na kupangiliwa kulingana na aina zake ili iwe rahisi kuzitambua na kuzichukua. Bidhaa hizi ziko kwenye vifungashio vya makopo, machupa na mifuko ya plastiki ngumu. Wafugaji na wakulima hufika hapo marakwamara wakihitaji kununua madawa yanayopatikana.

Dawa ya kutibu wagonjwa ya wanyama wafugwao wakiwemo mbwa na paka, imewekewa kwenye kifungashio cha kasha dogo kilicho tawaliwa na rangi ya njano, bluu na nyeusi na dawa ya vidonge inayosaidia tatizo la minyoo.

Mkulima ameshika kikopo ambacho anakitumia kuwekea kahawa anazozivuna kutoka kwenye miti yake, pamoja na kwamba ipo miti mingi ya zao hilo, ni mti mmoja pekee ambao unaonekana kuwa tayari huku mingine ikiwa na kahawa ambazo bado ni mbichi. Mda utafika ambapo zote zitaweza kuchumwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima aliye vuna mahindi na kuya pakia kwenye viroba, amesimama shambani akiendelea kuyaanda kwa ajili ya kuyabeba na kuyapeleka sokoni, nyuma yake lipo bodi la gari kubwa ambalo atalitumia kuya pakia ili kusafirisha mazao haya na kuna wanaume wengine wawili waliosimama pembeni yake.

Mkulima wa mapapai amechuchumaa pembeni ya mti mojawapo, akiwa ameshikilia matunda mawili mikononi mwake, huku moja likiwa limeiva zaidi ya lingine. Shamba limepangiliwa vizuri kwa mistari na kuzaa sana. Baada ya kuvuna mazao haya yatapelekwa sokoni na kuuzwa.

Mwanamke amesimama karibu na gari ya kubeba mzigo, ambayo kwa nyuma imepakia mananasi mengi yaliyojaa mpaka juu, mkulima huyu anatabasamu akijua kuwasaa ya kupata malipo yakifuta jasho chake imefika baada ya kazi ngumu ya kulima aliyoifanya. Matunda haya ni ya biashara na anayasafirisha kwenda sokoni kuuza ili ajipatie kipato.

Shamba la vitunguu linalotumia kilimo cha umwagiliaji limestawi vizuri kwa majani yenye ukijani. Mkulima mwanaume aliyevaa fulana nyeusi, suruali ya jinzi pamoja na mabuti, anayakagua mazao hayo kwa kupita katika kila kitalu ili kuona maendeleo yake. Yako mabomba yaliyolazwa chini kwa ajili ya kusambaza maji ardhini.

Wauzaji wa zao la kahawa wamevuna bidhaa yao na kuiweka chini, ili waichambue na kisha waipeleke sokoni. Kuna wanawake na wanaume ambao wamechuchumaa huku wengine wakiwa wamekaa na kusimama, wametandika maturubai ambayo wanayatumia kufanyia kazi yao hiyo.

Wakulima wa viazi vitamu vyenye rangi nyekundu wako kandokando ya barabara isiyo rasmi, wakivipanga kwa ajili ya kuuza. Kuna wanaume watatu ambao wanamudu kazi hii kubwa ya kuhakikisha mazao haya yanakaa vizuri na kupata wateja, watakaowaletea kipatao cha kuweza kujikimu kimaisha. Pembeni kuna miti mirefu pamoja na gari inayokuja kutokea mbali.

Kilimo kinacholenga biashara kinapendwa na watu mbalimbali wanaolima kulingana na namna maeneo yao yanavyokubali mazao husika, mananasi yamestawi kwenye shamba ambalo tabia ya nchi inaruhusu. Tayari yameshakomaa na baadhi yakiwa yameiva yakimshawishi mkulima kuyavuna ili akayauze.

Eneo dogo la nyumbani limetumika kupanda migomba michache ambayo mmoja wapo mkubwa umeshastawi na kutoa mkungu huku mingine ikiwa bado ni midogomidogo, ndizi hazijakomaa lakini zikishakuwa tayari mkulima huyu mdogo atazivuna kwa ajili ya matumizi ya chakula na biashara.

Nyanya nyingi, zilizoivaa na kukomaa vizuri zimewekwa kwenye vyombo maalum vya kubebea na kupangwa katika mstari mrefu wa safu mbili zilizo ndefu. Bado ziko shambani na uvunaji unaendelea na ukisha kamilika wakulima watapeleka sokoni au kuwauzia wenye viwanda kwa ajili ya uchakataji.

Wavunaji wa viazi mbatata wako shambani wakiondoa mazao na kuyapakia kwenye vindoo vidogo vyeusi ili wayabebe kiwepesi na kuyasafirisha kwenda mahali yanapo hitajika, wako wanaume wanne na kuna magari mawili nyuma yao, mazao ya biashara huwapa faida wakulima hasa pale ambapo yanakuwa yanapatikana kwa wingi katika ubora.

Shamba limepandwa vitunguu ambavyo bado vinaendelea kukomaa, yamepitishwa mabomba meusi katikati ya mimea hii ili kuruhusu umwagiliaji wa maji kufanyika. Mazao haya yakiwa tayari mkulima atayauza, kwani ni zao la biashara.

Mkulima ameinama akikagua mazao shambani, amelima nyanya ambazo ameziotesha kwenye mifuko ya plastiki na kuiwekea mabomba kwa ajili ya umwagiliaji, mazao yameanza kuiva na bila shaka baada ya muda atayavuna kuyapeleka sokoni.

Vitunguu vingi vimevunwa shambani vingine bado vipo chini na viko ambavyo vimepakiwa kwenye viroba vyepesi vyenye rangi nyekundu, vikiandaliwa kwa ajili ya kusafilishwa. Yapo mabomba membamba yaliyolazwa juu ya ardhi hiki maanisha kuwa mkulima ametumia kilimo cha umwagiliaji ili kustawisha mazao yake haya ya biashara.

Wakulima wanavuna mahindi na kuyaondoa shambani, wameyatoa maganda na kuyakusanya chini ili baadae wayapukuchue, na zipatikane nafaka ambazo watakwenda kuziuza na kujipatia kipato. Majani makavu ambayo mazao yake yamekwisha tolewa, yamekusanywa kwa pamoja na kufungwa.

Shamba lililolimwa viazi mviringo limeshakuwa tayari na sasa wakulima wanavuna kwa ajili ya kupeleka kwa wateja. Wanachimba mazao haya na kuyapanga kwenye vifungu vidogovidogo ili baadae wayakusanye kwa urahisi, wayapakie kwenye vifungashio na kisha kupeleka sokoni.

Wakulima wapo shambani wakilima mazalia ya viazi mviringo, vilivyobakia ili wakachanganye na vingine kwa ajili ya kuviuza, wanawake watatu wameinama na kushishika vijembe vidogo kwa ajili ya kuchimbia na wanaume watatu wamesimama wakizungumza wanatumia ndoo kuhifadhia mazao hayo ili wabebe kiurahisi na kuondoka nayo.

Nyanya zilizolimwa kwajili ya biashara zimekomaa zikiliva kwa awamu, miche yake ni ya kijani na ardhi inarutuba ya kutosha kuyafanya mazao haya kuwa bora na upatikanaji masoko kwa mazao haya yakishavunwa.

Wakulima wa nyanya waliokamilisha kazi ya uvunaji, wanapakia bidhaa hizo kwenye maboksi ya mbao kwa ajili ya kuyahamisha kwa usalama zaidi. Bado kuna rundo kubwa ambalo halijafungwa, na gari iko pembeni ikingoja kuzisafirisha. Hili ni zao la biashara ambalo liko tayari kwenda sokoni.

Mkulima wa mahindi yuko shambani akiyavuna, ameyarundika chini juu ya turubai alilolitandika, ili kupata wepesi wa kuyapakia na kuyasafirisha. Mazao haya bado ni machanga, lakini kutokana na soko lilivyo, uko uwezekano wa kuhitajika hivyohivyo yalivyo, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za mapishi.

Mwanamke anaefurahia kazi ya mikoní yake amebebelea gunia aliliotumia kuwekea mahindi mabichi alinayoyavuna kutoka shambani , amesimama akitabasamu, huku akiendelea akiyaweka chini mahindi yaliyokwisha kuwa rundo kubwa. Mazao haya ni kwaajili ya biashara hasa maeneo ya mijini ambapo wafanya biashara, wengi huyauza yakiwa yamechemshwa ama kuchomwa .

Wakulima wawili mwanaume na mwanamke wako shambani wakiyaweka sawa mazao waliyoyalima, kabichi zilizopo zimestawi vizuri na zinaukaribia msimu wa mavuno, udongo huu wenye rutuba unaashiria mazao mengi yatakayo patikana kwa ajili ya biashara.

Shamba la nyanya ambazo hazijafikia wakati wa kukomaa kwake, zimestawi kwa ukijani unaopendeza na iko miti iliyowekwa kwenye kila shina ili kuizuia isianguke kwa kulala chini. Hii husaidia kuyanusuru mazao yaliyopo, ili yasiharibike kwa wadudu au kuoza kwa maji, ikiwa yataanguka. Mkulima akifanikiwa kuzihudumia vizuri hata kufikia hatua ya kuvuna atapata faida kubwa baada ya kuuza.

Wanawake na mabinti walio ajiriwa kwa ajili ya kuchambua karanga na kuzitoa maganda, wanachakarika kufanya kazi hiyo, wakiwa wamekaa chini ya matandiko yakiyojazwa kwa zao hilo, pembeni kuna magunia ambayo yamesheheni mazao yaliyovunwa kutoka shambani na yameletwa katika sehemu hii ili yaandaliwe na kuwa safi yatakayofaa kuuzwa kwa wateja.

Eneo lilizukukwa na msitu limepandwa mimea. Kilimo cha biashara kinahusisha mazao mbalimbali ikiwemo vitunguu maji ambavyo vinastawi wakati ambao sio wa mvua nyingi, mashamba yake hulimwa kwa kutumia njia za kisasa kama vile umwagiliaji na wakati mwingine kutumia mashine zinazorahisisha kazi.

Mkulima amejaza karoti nyingi chini zikiwa tayari zimeshatolewa shambani, ameinama ili aweze kuzipanga vizuri, kuziandaa kwa ajili ya kuzipakia na kuzisafirisha kwenda sokoni. Ni mazao ya biashara yanayolimwa kwa ajili ya kutoa nafasi kwa wakulima kupata mavuno mengi yaletayo faida.

Mkulima mwanaume aliyevalia fulana, suruali ya jinzi pamoja na mabuti ya kazi anakagua mazao shambani. Ameshika moja ya mti wa mahindi na kuuangalia kwa ukaribu ili kuona ikiwa yamekomaa tayari kwa mavuno, lengo lake ni kuyavuna mahindi haya yakiwa mabichi ili ayapeleke sokoni na kujipatia kipato.

Wavunaji wa chai wako katika shamba kubwa lenye miti mikubwa katikati, wakivuna. Wanaume hawa wawili wameweka vitenga migongoni mwao na kuvifunga kwa kamba inayopita mbele ili wanapokuwa wanachuma majani ya zao hili waweze kuyatupia humo. Hili ni zao la biashara ambalo mara nyingi matumizi yake hufaa baada ya kuwa yamepita viwandani na kuchakatwa.

Wanawake wengi wamekusanyika sokoni, wakishughulikia kahawa, ambazo wamezivuna kutoka shambani. Wanazichambua kwa kuondoa majani, uchafu na zile zilizoharibika ili kuzisafisha kwa ajili ya kuziuza. Yako magunia ambayo wanayatumia kuzipakia, pamoja na vyombo vyeusi mfano wa ndoo wanavyohifadhia.

Vitunguu maji vingi vimevunwa na kurundikwa pembeni ya shamba, na tayari vimeshaondolewa majani. Mkulima ameviacha eneo la wazi ili vipate jua au kukauka, na kisha kuviweka kwenye vifungashio, ili kuvisafirisha vifike sokoni kwa mauzo.

Zao la biashara aina ya kahawa linastawi vizuri katika moja miti yake. Tunda zake zimeiva vizuri, zikiwa na rangi nyekundu huku nyingine ziko na rangi ya kijani ambapo muonekano huu, unaashiria zimeshakomaa na kuwa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Kijana mmoja wa kiume aliyevaa fulana nyeupe na suruhali nyeusi, ameinama akiweka vizuri mpira wa maji katikati ya bustani ya mbogamboga. Ametumia njia ya umwagiliaji, ambayo imewezesha miche kustawi kwa kunyeshewa na mabomba yaliyotandazwa kwenye eneo lote. Mimea hii ikishakua itatoa mazao ambayo yatauzwa na kumletea mkulima huyu kipato.

Mti mmojawapo umebeba na kusheheni mazao mengi yaliyo nawili vizuri na kuvutia wanaohitaji, watu wawili wanamke na mwanaume wakiwa wamesimama karibu nayo wameshika, maembe mikono mwao wakionyesha ubora wake, haya ni matunda yanayopendwa na watu kwa kula au kutengeneza sharubati kwa hivyo yana soko kubwa.

Miti ya mapapai iliyozaa sana imepandwa katika mistari iliyonyooka, huku mashina yake yakisheheni matunda mengi kila moja. Mazao haya yameoteshwa kwenye udongo mwekundu, na yako mabomba yaliyolazwa chini kwa ajili ya umwagiliaji. Mapapai haya yanakaribia kukomaa, na yakishakuiva hupelekwa sokoni kuuzwa kwa walaji.

Mkulima wa shamba mwanaume ambaye amekwisha kuivisha mazao yake amebebelea tenga la kijani la plastiki, ambalo analitumia kihifadhi nyanya alizozivuna, anasaidiana na wenzake wawili iliwaweze kukamilisha kazi hiyo kwa wakati na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wawili walio wanawake, wamebebelea matenga ya plastiki yaliyojaa mbogamboga wakitokea shambani, wanapita katikati ya nyasi ndefu na miti iliyo pembezoni, mazao waliyoyalima yamekuwa teyari kwa ajili ya kuvunwa na kutumika kwa mahitaji mbalimbali ikiwemo biashara.

Nyanya nyingi zilizotolewa shambani zimerundikwa, zikiwekwa juu ya turubai jeupe lililotandikwa. Chini ya miti yupo binti mmoja aliyevaa fulana ya kijani, suruali na kofia nyeusi, ambaye amechuchuma akizichambua na kuweka baadhi kwenye matenga ya kijani yaliyopo nyuma yake ili apeleke sokoni kuuza, pia kuna ndoo ndogo nyeupe, baiskeli na mtu mmoja mwingine.

Wakulima wa vitunguu wamevivuna na kuvikusanya mahali pamoja kwa ajili ya kupata urahisi wa kuvichambua na kuondoa majani tayari kwa kwenda sokoni na kuviuza. Mbinu bora za kisasa katika kilimo husaidia kuzalisha mazao mengi.

Walanguzi wa sokoni wamesimama karibu na magunia mengi ya viazi mviringo wakivikagua na kuchagua ili wapate bidhaa bora za kuwapelekea wafanyabiashara wengine kwaajili ya kuuza, mazao haya yametoka shambani hivi karibuni na wakulima wamevuna na kuyandaa hata kuweza kusafirisha mpaka hapa yalipofika.

Mtu anafanya kazi ya kubeba vitunguu maji na kuja kuvimwaga, ametengeneza lundo mfano wa mlima wa zao hilo, akiviandaa kwa ajili ya kuvipakia, kusafirisha, na kuvifikisha sokoni kwa wanunuzi. Wakulima wengi hupendelea kulima mazao ya biashara, ili wajipatie kipato.

Shamba kubwa la nyanya lililotoa mazao mengi ambayo yako tayari kwa ajili ya mavuno, limewekewa miti katika kila shina na juu yake ilikuziwezesha zisianguke chini. Pia ziko njia ndogo zilizoachwa kati ya tuta moja na lingine kwa ajili ya watu kupita. Katika nyanya hizo kuna ambazo zimeshaiva na nyingine bado mbichi, mkulima akishazivuna atazitumia kwa lengo la biashara.

Watu kadhaa ambao ni wakulima, wapo kwenye jengo linalotumika kama kiwanda kidogo, wakifanya kazi ya kuyahudumia mazao yaliyokwisha kuvunwa. Wapo wanaoyakagua na wengine kuyapanga na kisha kufungashwa kwenye maboksi, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuuza.

Wavunaji wawili wanawake wapo shambani wakiendelea na zoezi la uondoaji wa kahawa ambayo iko tayari, kuna miti mingi ambayo wanapaswa kuipitia ili wapate mazao ya kutosha, na wakisha kukusanya mazao yote huyachambua na kuyaweka vizuri kwa ajili ya kuuza.

Kilimo cha mbogamboga aina ya kabichi kwa ajili ya biashara, kimestawi vizuri katika shamba kubwa, na mkulima amesimama katikati akikagua mazo yake. Shamba limezungukwa na miti michache pamoja na nyasi zilizoota pembeni, huku kwa mbali kukiwa na msitu.

Mkulima na mfanyabiashara wa mazao amesimama katikati ya shamba lake, mikononi mwake ameshikilia mananasi mawili yaliyonawiri na kukomaa vizuri kuonesha kuwa yako tayari kwa mavuno ili yaende sokoni na kupata wateja.

Wakulima wa ndizi wanachakarika shambani, wakishirikiana kuweka miti mirefu kwenye kila shina la mgomba lililotoa mkungu wa ndizi. Wanafanya hivi ili kuisaidia miti hii isianguke na kuharibu mazao yaliyopo, kwa sababu wanayahitaji kwa ajili ya biashara ya kujiingizia kipato.

Mkulima mwanamke ambaye yupo na mwenzake shambani anarekebisha na kufunga vizuri miche ya nyanya, ambazo amazilima ni mazao yanayokalibia kuvunwa kwa ajiri ya kwenda sokoni ndio maana anafanya hivyo ili kuzilinda dhidi ya uharibu unaoweza kuzipata na kuleta hasara isiyo ya lazima.

Pilipili hoho zimevunwa na kuwekwa kwenye viroba vilivyojaa vyenye rangi ya kijani na nyeupe, mwanaume mmoja amesimama karibu nayo akiwa bado shambani huku ameshika zao hilo katika mikono yake yote miwili, soko la bidhaa hii ni kubwa kwahyo mkulima huyu atapata wateja wa kutosha ikizingatiwa kuwa mazao yake yapo katika hali nzuri iliyo bora.

Muuzaji wa sokoni aliyevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi, amekalia ndoo akibebelea kitenga kimojawapo anachokitumia kupanga nyanya anazoziuza. Ziko ndoo na vitenga vingine ambavyo amevipangilia chini na kuvijaza kwa zao hilo na anatabasamu ikiwa ni mbinu mojawapo ya kuwavutia wateja.

Katika shamba kubwa kuna watu takribani watano ambao wanafanya kazi ya kuchimba mazao ambayo yapo tayari kwenda kutumika. Mrundikano wa viazi mviringo vilivyovunwa unawapa wakulima hao urahisi wa kuvifungasha kwenye viroba ili kuweza kuvipakia kwenye usafiri na kuvipeleka kwenye masoko vinapohitajika.

Matenga mengi ya plastiki yamejazwa nyanya na kupangwa pembeni ya shamba karibu na njia. Wakulima wa kike kwa wakiume wako katika eneo hili wakiendelea kuyaweka vizuri mazao haya walioyavuna, ili iwawie rahisi kuyafikisha sokoni kwa ajili ya kuyauza. Kuna miti michache pamoja na nyasi za kijani zilizowazunguka.

Wavunaji wawili, (mwanaume na mwanamke) wako katika shamba, wakifanya kazi ya kuvuna mahindi na kuyamenya wakiondoa maganda yake. Wanayarundika sehemu moja, ili iwawie rahisi kuyabeba na kuyapeleka sokoni. Pembeni yao wamejaza mabaki ya majani yaliyokauka, kwa ajili ya kuyachoma na kusafisha shamba.

Shamba limelimwa kisasa kwa kuwekewa vitalu vya udongo kwenye mifuko mirefu ya plastiki nyeupe. Kuna sehemu zilizotobolewa na kupandikizwa miche ya pilipili hoho, huku mabomba membamba yakiunganishwa na jila kitalu ili kumwagilia. Zao hili limeshakomaa tayari kwa kuvunwa na kuuzwa kwa wateja wanaolihitaji.

Wakulima waliokuwisha kuvuna mazao yao shambani wameketii chini wakiya chambua ili kuyaanda na kupeleka sokoni, wametandika magunia na kurundika kahawa mbichi juu yake na wamekaa kwa kuizunguka wakifanya kazi hio. Watu wanaojihusisha na kilimo cha biashara kuingiza kipato kinacho wasaidia kujikimu kimaisha.

Wanawake wawili wameinama wakichimbua viazi mviringo, huku mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni. Nyuma yao kuna wakulima wenzao wanaoendelea kuvuna pia, huku wengine wakiwa wamesimama. Hili ni zao la biashara na wakiishalitoa shambani watalipeleka sokoni.

Watu waliovuna mazao yao kutoka shambani wameyapanga chini yakiwa kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya bluu, matunda hayo aina ya parachichi yapo katika hali nzuri inayowavutia wateja kusogea na kununua wakulima wanapoyauza hupata fedha ambazo wanaweza kuzitumia kwa ajili ya mahitaji yao mengine.

Mkulima wa kike ambaye yupo kwenye mauzo ya bidhaa zake, amekaa pembeni akiandika taarifa kwa ajili ya kumbukumbu ya mazao yake, msaidizi wake ambae ni wakiume akiendelea kuleta mikungu ya ndizi anayoifata kutoka shambani na kuirundika mahali pa wazi katika jengo.

Wingu zito kiasi lililotanda na kuondoa jua kali linampa mkulima huyu nguvu ya kuendelea kuvuna shambani ili akamilishe kazi yake na kupeleka mazao sokoni, mwanamke aliyevaa sketi, blauzi na kilemba akijitahidi kuchimba viazi mviringo ambavyo vimeshakua tayari kwa ajili ya matumizi mbali mbali.

Viazi mbatata vilivyovunwa shambani na kufungwa vizuri, vipo tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda kwa wateja. Hili ni zao la biashara ambalo linapendwa sana na wafanyabiashara wa mijini, hasa wale wanaouza viazi vya kukaanga yani chipsi, kwenye migahawa na hoteli mbalimbali.

Zao la biashara aina ya ndizi, lipo shambani. Kuna migomba mingi iliyopandwa kwa mistari, ambayo baadhi yake imeshatoa mikungu na ikishakukomaa, hufaa kwa matumizi, itakatwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo. Udongo una rutuba, jambo ambalo linatoa uhakika wa mazao mengi.

Wakulima pamoja na wavunaji, katika eneo karibu na shamba ambalo limeshavunwa mazao yake. Magunia ya viazi mviringo yaliyofungwa vizuri, yanaandaliwa kwa ajili ya kupakiwa kwenye gari kubwa, lililoegeshwa pembeni, ili yasafirishwe mpaka sokoni walipo wateja.

Kitalu cha nyanya kilichopandwa kwa kutumia mifuko ya magunia kimefunikwa kwa juu, ili kukinga joto kali la jua, pamoja na kuzuia wadudu waharibifu kuingia kwenye mimea. Kamba zimetumika kutengeneza miche hii yenye kawaida ya kutambaa kimlalo hivyo kusaidia matawi yake yapande juu, na yastawi vizuri kadri yanavyokua. Uwepo wa nyanya zilizoiva unaashiria kwamba mkulima anatarajia kuvuna hivi karibuni na kupeleka sokoni.

Mkulima mwanaume aliyevaa sweta na kofia anatoa mzigo wake wa mananasi yaliyomo kwenye tenga la plastiki na kuweka pembeni ya shamba ambapo anapatumia kupanga mavuno yake. Mazao yameshakomaa na kuivaa vizuri tayari kwa ajili ya kwenda sokoni.

Mkulima yupo pembeni ya shamba akiyatazama kwa ukaribu mazao aliyoyavuna na kuyafurahia, amerundika nyanya nyingi juu ya karatasi kubwa ya nailoni aliyoitandika chini, huku nyuma yake kukiwa bado na nyanya ambazo bado ziko kwenye miche yake. Hili ni zao la biashara ambalo hupelekwa sokoni baada ya mavuno.

Mkulima anavuna mazao yake shambani na kuyarundika chini pembeni ya shamba. Mfanyabiashara wa sokoni naye amefata bidhaa shambani, ili aweze kununua kutokea hapo. Amechukua mafungu kadhaa ya karoti na anasaidiana na mkulima kuyapakia kwenye gunia jeupe, ili abebe kwa urahisi. Pembeni yao kuna wanunuzi wengine wanaoshauriana wakiwa wameshika vifungashio vyao. Kununua mazao moja kwa moja kutoka shambani, ni nafuu zaidi kwa wauzaji.

Mwanamke mmoja ambae ni mkulima ametembelea bustani yake ya mikarakara na kuikagua na kuona endapo unahitaji kuwekwa sawa. Matunda yake bado hayajaiva lakini yamenawiri na kupendeza, huku yakiwekwa katika miti mirefu iliyosimamishwa ili kuitegemeza inapotambaa. Pensheni au karakara ni zao ambalo likikomaa hupendwa sana sokoni, kwa sababu ya umarufu wake wa kuweka ladha nzuri kwenye sharubati .

Migomba iliyoko shambani na kupandwa kwa mistari imeanza kutoa zao la ndizi. Mkulima ameifunika baadhi ya mikungu kwa nailoni ili kuilinda dhidi ya wadudu waharibifu na kuifanya izidi kukua na kuongezeka. Hili ni zao la biashara ambalo likikomaa hupelekwa sokoni ili kuuzwa na mkulima kujipatia kipato.

Wavunaji wa kahawa watano wamebebelea ndoo nyeusi zilizojaa, wakiendelea kuzijaza mahali pa chini wanapozimwaga wakizitoa shambani, wanazisomba kwa wingi na bidii ili ziingie sokoni kupata wateja; mahali wanapofanyia kazi hii ni pa wazi, kuna uwanja mbele yao na makazi ya watu yenye miti mingi iliyowazunguka.

Mkulima wa mboga mboga, amepanda miche kwenye bustani yake na imeanza kustawi vizuri. Ametumia mfumo wa umwagiliaji ambapo mabomba madogo yamelazwa juu ya ardhi ili yapitishe maji yanayomwagilia mazao haya.

Mihogo mingi iliyovunwa na kuwekwa kwenye viroba vidogovidogo, iko tayari kwa kwenda kuuzwa. Wakulima hulima mazao haya kwa ajili ya wateja wao ambao wengi ni wa masokoni, ambapo watu wengi wanaweza kwenda na kununua mahitaji yao kwa urahisi, wakijua bidhaa za mashambani zimesogezwa karibu yao.

Kitalu kidogo kilichopandwa mimea ya pilipili ambayo imeshamea kimewekwa mabomba matatu membamba kwa urefu na moja kubwa kiasi likilazwa kiupana. Ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa na mkulima kwa lengo la kukubaliana na tatizo la ukame lililopo kwenye ardhi hii.

Makopo yapo karibu na dirisha linalopitisha mwanga wa kutosha yakiwa yamemea miche michanga ya mbegu zilizokuwa zimepandwa, haya ni maandalizi ya awali kwa wakulima kwaajili ya kilimo, na baada ya muda mimea hii midogo itaondolewa hapo na kwenda kupandwa shambani ili kukuza mazao zaidi.

Watu wawili ambao ni wakulima wapo shambani wakiwa karibu na mche moja wapo wa nyanya wakielekezana juu ya mambo kadhaa juu ya zao hili wote wanashauriana wakiwa wamechuchumaa, na wamevaa kofia huku mmoja akiwa ameshikilia nyanya mbichi zilizostawi vizuri, ni muhimu sana kwa wakulima kupeana ujuzi au maarifa mbalimbali ili kusaidiana katika kuongeza uzalishaji na kukuza sekta nzima ya kilimo.

Wakulima wadogowadogo ambao hawana eneo kubwa la kulima, wamechagua njia ya kupandikiza mimea kwenye viroba vikubwa, ili wapate mazao ya kutosha katika sehemu hiyohiyo ndogo waliyonayo. Mbogamboga zimestawi na wanawake wawili wanazipitia, ili kukagua kwa ajili ya kuvuna.

Mkulima mwanaume alievaa fulana nyeupe na suruali, aliyelima matunda; yupo shambani na amevuna baadhi ya mazao yake ya tikiti maji, ameyaweka chini na kulikata mojawapo, ili aone kwa ndani na kujiridhisha aone ukomavu na utayari wake, kwa ajili ya kwenda sokoni.

Wakulima wana namna nyingi ya kupanda mazao, na mojawapo ni ile ya kuandaa miche kwanza ili kuihamishia shambani ikiisha kuota. Vipo vikopo vidogo ambavyo vilipandwa mbegu, na sasa zimeshatoa mimea midogo ambayo itatumika kuipachika kwenye udongo wa kwenye vitalu vikubwa, kwa ajili ya kukuzia mazao.

Mkulima wa bustani ya mbogamboga amepanda mimea mbalimbali ambayo ameitenganisha katika matuta. Amevuna mazao yake na kuyaweka kwenye toroli ikiwemo: karoti, ndizi mbivu, kabichi na mengineyo, ambayo atayatumia kwa chakula, ama kwenda kuyauza.

Mkulima wa mapapai amepanda miti ya zao hili kwa mpangilio mzuri wa mistari ili kuipa nafasi iweze kuzaa vizuri pasi na kuzongwazongwa, ni aina ya mbegu ambayo hairefuki sana ila inazaa kwa wingi katika shina moja. Matunda haya yakishakukomaa hupelekwa sokoni ili kuleta kipato kwa muhusika.

Wakulima wawili wanaume wa zao la viazi vitamu, wanafanya bidii katika kuvuna shambani. Wanasaidiana kubeba matenga ya plastiki ambayo wanayatumia kuwekea mazao waliyoyavuna. Ni wazi wako tayari kwenda sokoni, kupeleka bidhaa yao ili wajipatie kipato.

Trekta linatumika shambani kwa ajili ya kulima likiandaa udongo wa kupanda mazao, nyuma kimefungwa kifaa cha chuma kinachosaidia kuchimba ardhi kikitembezwa na gari hilo linaloendeshwa na dereva aliyekaa ndani yake. Matumizi ya mashine za kisasa za kilimo ni muhimu kwa kuwa zinaongeza ufanisi wa kazi.

Miche ya spinachi iliyokuwa na kustawi vizuri, imewezeshwa kwa mfumo maalumu wa kudhibiti joto na mwanga, ili kupata mazao bora yanayowafaa walaji. Mitambo maalumu imefungwa juu ya mimea hii na taa zimewashwa, huku yenyewe ikipandikizwa kwenye vitundu vidogo, vilivyoko kwenye mabomba meupe ya bapa.

Mashine ndogo maalumu inayoendeshwa kwa msaada wa mtu, iko katika nyasi ikizikata na kuziondoa, ikiwa ni njia ya kusafisha ardhi na kutumika katika kilimo, inafanya kazi kwa kasi kubwa ambayo inapunguza muda wa mkulima kukaa shambani.

Katika moja ya shamba mkulima amechagua kutumia mashine za kilimo ilikuandaa ardhi yake kwa ajili ya kupanda mazao. Trekta la bluu liko shambani likifanya kazi huku kukiwa na dereva aliyevaa kofia. Matumizi ya vifaa vya kisasa pamoja na pembejeo bora ni ishara nzuri ya ukuaji katika sekta hii ya adhimu.

Gari kubwa liko shambani likiwa limesimama na mtu mmoja anayehusika kuiendesha yuko ndani yake. Trekta hili ambalo limefungiwa kifaa cha kulimia kwa nyuma linatumiwa na mkulima kuandaa eneo ambalo atalitumia kupanda mazao. Matumizi ya mashine za kisasa kuongeza tija katika kilimo na kukuza uzalishaji.

Mashine ndogo inayofanya kazi kwa usaidizi wa mkulima ina sehemu ya kushika kwa mkono ili iwerahisi kusogea kutoka eneo moja kwenda lingine. Kazi yake ni kutifua udongo na kuulainisha ili ufae kupanda mbegu. Kifaa hiki kina rangi nyeusi na nyekundi zilizotawala sana.

Wakulima wawili wako shambani wakilima kwa kutumia trekta wanachimba udongo na kuondoa nyasi kwanza ili baadae watifue zaidi na kupanda mbegu. Mbele yao wamepakana na mazao ya mahindi yaliopandwa na katikati yake kuna nguzo ya umeme iliyopita. Matumizi ya mashine za kisasa kwa ajili ya kilimo zinasaidia sana katika kurahisisha kazi.

Mashine ndogo inayoweza kukatiza katikati ya shamba inatumiwa na mkulima katika shughuli zake za kila siku, na kumrahisishia kazi, mazao yaliyopandwa ambayo ni matango tayari yameshakomaa kwa ajili ya kuvunwa ili mkulima huyu akayauza na kujipatia kipato.

Mitambo maalum inayotumika katika kilimo cha viwanda imewekwa kwenye shamba kubwa lililofunikwa juu yaani chafu likiunganishwa na mabomba yanayopitisha maji ili kuipa virutubisho mimea. Matundu yaliyotobolewa yametumika kupandikiza miche iliyokuzwa kwa hali ya hewa iliyodhibitiwa na mashine za kisasa.

Mkulima anatumia kifaa kidogo chenye magurudumu kutifua udongo shambani, ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya kupanda mbegu. Mashine hii ina rangi tatu; nyekundu, nyeusi na nyeupe na ina mota inayoachilia nishati ambayo inasaidia kukiendesha.

Kifaa maalumu kinachotumika na wakulima katika shughuli zao mbalimbali za shambani, kinarangi nyekundu na nyeusi pamoja na matairi mawili madogo na hutumika kwenye kutifua udongo au kupalilia mazao. Upatikanaji wa mashine za kilimo za kisasa husaidia sana kuongeza ufanisi na kuokoa rasilimali muda.

Trekta kubwa lililofungwa kifaa cha kulimia kwa nyuma liko shambani, likiandaa eneo litakalotumika kwa kilimo. Tayari sehemu kubwa imeshalimwa na kazi bado inaendelea. Utumiaji wa mashine za kisasa katika mashamba unasaidia kurahisisha mambo mengi, ikiwemo kuokoa muda.

Kifaa maalumu cha chuma kinachotumika kutifua udongo na kuondoa magugu shambani, kinaburuzwa na trekta kubwa ambayo imetumika kukifunga ili kifanye kazi. Shamba ni kubwa ndio maana imehitajika mashine za kisasa kwa ajili ya kurahisisha ulimaji, badala ya kutumia rasilimali watu.

Mbogamboga zenye rangi ya kijani na damu ya mzee, zimepandikizwa na kumea vizuri kwenye vitundu vidogo vilivyoko kwenye kifaa cheupe kipana huku mabomba yakiwa yananing'inia juu yake. Mashine au mitambo maalumu inayotumika kukuzia mimea inatumika sana kwenye kilimo cha viwanda, kwa lengo la kuongeza ufanisi na kuzidisha uzalishaji.

Mashine kwa ajili ya shughuli za kilimo, yenye matairi manne ipo juu ya nyasi. Vifaa kama hivi na mitambo ya kisasa inayoendana na ukuaji wa sayansi na teknolojia, vinapaswa kupewa kipaumbele. Ruzuku zinazowekwa na serikali hasa katika pembejeo za kilimo, zitawasaidia wakulima wengi zaidi kuweza kutumia mashine za kisasa na kuongeza uzalishaji pamoja na kukuza uchumi.

Kifaa maalumu cha rangi nyekundu chenye vyuma mfano wa meno kinacho tumika kuchimba na kutifua udongo, kiko shambani na kufanya kazi. Huwa kinaunganishwa nyuma ya trekta ili linapoendeshwa na kutembea basi na chenyewe kitembee na kupita kwenye maeneo yote yanayohitajika kulimwa. Utumiaji wa mashine hizi za kilimo ni matokeo ya ukuwaji wa kiteknologia unaopelekea ufanisi katika sekta hiyo.

Bwawa la kutengenezwa na binadamu lipo katika eneo la miti mingi na limezungushiwa wigo wa miti kwajili ya usalama. Linatumika kufugia samaki ambao huzalishwa na kukuzwa humo kwajili ya chakula au biashara.

Samaki wekundu wanaotumika kwa mapambo wamewekwa ndani ya kiboksi cha kioo kilicho na maji, ili waweze kuendelea kuishi na kuonekana vizuri. Wafugaji wa samaki wa aina hii hufugwa kwa madhumuni ya kuwauza kwenye sehemu mbalimbali ikiwemo majumbani na hotelini, ambapo viumbe hivyo huwekwa kwa madhumuni ya urembo.

Samaki wadogo wenye rangi ya njano ambao hufugwa kwa ajili ya mapambo wako kwenye sehemu maalumu wanayotunziwa. Wamewekewa maji, mmea na mawe madogo ya rangi mbalimbali ilikuakisi mazingira yao. Kiboksi kidogo cha vioo wanamowekewa kinawafanya waonekane vizuri.

Samaki wadogo wenye rangi ya machungwa, ambao hutumika kwa mapambo, wamewekwa kwenye chombo maalumu cha kioo ili waeze kuonekana vizuri, ndani wamewekewa vimawe vidogo, vinavyotia nakshi pamoja na kuwasaidia kiakisi mazingira yao. Wafugaji wa samaki hawa hupenda kuwaandaa kwa lengo la kuwauza.

Bwawa kubwa la maji la asili, limefanyiwa matengenezo na kuwekewa vifaa mfano wa vyumba viwili vilivyotenganishwa. Huku kila kimoja kikitumika kuvuta samaki, na kuwatunza humo kabla ya kuvuliwa na kwenda kutumika kwa matumizi tofautitofauti. Yako magari mawili yaliyoegeshwa pembeni, pamoja na watu wanne wanaoendelea na shughuli za ufugaji wa samaki katika eneo hilo.

Shamba la mahindi ambayo yamekauka lipo tayari kwa mavuno, jua linalowaka limefanya mazao haya yawezekufaa kwa ajili ya kuondolewa hapo ili kuanza mchakato wa kupelekwa sokoni. Nafaka ya aina hii hutumika wa chakula kwa ajili ya binadamu au wanyama.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokon,i zimewekwa kwenye viroba na kutifautishwa kulingana na bidhaa husika yako maharage, mahindi, karanga, kunde kavu nakadhalika na mazao haya hutumika na binadamu kwa ajili ya chakula.

Miche mingi ya miti imepandwa kwenye viriba vidogo vya plastiki na kupangwa katika vitalu kulingana na aina zake mimea hii imeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha watu wengi zaidi wanapanda miti kihiari, ili kudhibiti madhara yatokanayo na uharibifu wa misitu unaoletwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu.

Watu kadhaa wanapita katika kinjia kidogo na chenyembamba kilichopo msituni kwenye sehemu ya milima milima uoto wa asili wa eneo hili kwani hakuna miti iliyokatwa hii ni ishara nzuri ya kuwepo kwa elimu juu ya athari uwaribifu wa mazingira na umuhimu utunzaji wake kwaajili ya vizazi vya sasa na baadae.

Mwanamke mmoja amevaa glovu na kushika mche mdogo wa mti uliopo katika kiriba na unaupanda katika eneo, lililowaza ambalo miti yake imekwisha katwa, watunzaji wa mazingira na wanaojihusisha na kutoa elimu, hutumia fursa ya kutekeleza kwa vitendo ili kuwahamasisha wengine.

Mwanaume mmoja wa makamo anatumia chombo cha mkono kumwagilia miche ya miti iliyoota kwa ajili ya kuhakikisha inakua katika hali nzuri, viko vinjia alivoviacha ili aweza kupita kwa urahisi wakati anahudumia mimea aliyoipanda. Miti hii huuzwa ili ikapandwe mahali pengine na kuyatunza mazingira, ikiwemo kuboresha maeneo ya misitu.

Waoteshaji miti kwenye viriba wapo kwenye eneo lao la kazi wakiendelea kuvishughulikia vitalu vingi vya miche iliyokwisha kuota, ni sehemu ambayo watu wanaweza kuja kununua miti ili wakapande kwenye mazingira yao, kutokana na hatari za misitu kupotea kilimo cha aina hii ni muhimu sana kwa afya ya ekolojia.

Eneo la chanzo kidogo cha maji, kilichozungukwa na misitu, kina nyasi chache zilizomea pembezoni, yako magugu yaliyoota ndani yake ambayo hutumika kukihifadhi, kwa kuwa msitu unaweza kuwa na wanyama wa mwitu, maji haya yanaweza kuwasaidia kwa kunywa, lakini pia yawezekana yakawa ni mazalia au makao ya aina mbalimbali za samaki.

Maafisa wa misitu wako kwenye eneo walilotoka kupanda miche ya miti, wakifurahia kazi yao. Wamesimama katika sehemu yenye nyasi nyingi za kijani, zilizoifunikiza ardhi, huku miti mingine iliyopandwa hapo kabla ikiwa nyuma yao. Huu ni utekelezaji wa moja ya mikakati iliyopo ya kuhakikisha miti mingi zaid inapandwa ili kuyahifadhi mazingira.

Eneo kubwa la msitu lenye miti na nyasi za ukijani kibichi limepitiwa na mto mdogo unaotiririsha maji, liko daraja dogo la miti juu ya mto huo ili kusadia waenda kwa miguu waweze kuvuka kutoka upande mmoja na kwenda mwingine.

Mtaalamu wa mambo ya misitu amesimama karibu na kitalu kimojawapo cha miche, akiwa na watu wengine ambao anawaelekeza na kuwasisitiza juu ya upandaji miti, ili kuyahifadhi mazingira. Tayari watu wawili kati yao wameshachukua viriba vya miti, ili waende kupanda kwenye maeneo yao. Elimu kuhusiana na utunzaji mazingira asilia hasa misitu, inahitajika sana ili kudhibiti uharibifu wake.

Mbogamboga zimeoteshwa kwa mfumo wa kilimo kisichotumia udongo, plastiki nyeupe mfano wa bomba pana zimetobolewa, na kwenye matundu yake zimepachikwa mboga ambazo zinakuzwa na kustawishwa kwa maji yenye virutubisho muhimu.

Chombo kidogo cheusi mfano wa bakuli pana kilicho oteshwa miche kipo juu cha kisimamishio cha ambapo chini yake kuna ndoo kubwa yeupe iliyo unganishwa na mpira ulio sambaa safirisha maji kutoka hapo na kuyapeleka kwenye mimea. Mbogamboga zimestawi vizuri kwasababu maji yanayo zifikia sio kwamba tu ni maji bali yanavirutubisho maalumu vinavyo saidia mimea hii iweze kukua vizuri.

MIche imepandikizwa katika matundu yaliyowekwa kwenye bomba jeupe lililosimama wima, maji yanapitishwa kwenye bomba hili virutubisho vilivyochanganywa vikutane na mizizi na kustawisha mimea iliyopo, kilimo cha aina hii hakitumii kabisa udongo.

Mbogamboga zimestawishwa na maji yenye virutubisho, yanayopita kwenye mabomba meupe ambayo yameunganishwa na mirija inayosafirisha maji toka kwenye vyombo vya plastiki vilivyopo chini na kuja juu. Aina hii ya ulimaji haitumii udongo, na inaweza kutumia nafasi ndogo tuu kuzalisha mazao mengi.

Mkulima wa aina ya haidroponi ameinua miche miwili ya mimea ambayo imepachikwa kwenye kifaa cheupe, kilichotobolewa na kuruhusu mizizi iyafikie maji yaliyopo kwenye ndoo. Kustawi kwa miche hii ni matokeo ya virutubisho muhimu vilivoifikia kupitia kwenye maji.

Mimea imestawi ikiwa katika mashimo ambayo hupitisha maji virutubisho vinavyo kuza mazao, mabomba mengi meupe yamelazwa juu juu na kutobolewa ili miche iliyopo ipate nafasi ya kupandikizwa. Kilimo hiki hakihitaji udongo na mara nyingi huzalisha mazao mengi kwenye eneo dogo.

Mabomba mengi meupe yaliyopangiliwa kwa kufuatana yakipanda juu, yametobolewa na kupachikwa miche ya mboga iliyostawi vizuri, katikati imeachwa njia inayotenganisha kati ya safu moja na nyingine, huku juu pakiwa pamefunikwa na karatasi au kitambaa maalum ili kudhibiti hali ya joto na unyevu, kilimo kisichotumia udongo huwezesha wakulima kupata mazao mengi kwenye eneo dogo.

Mabomba meupe yaliyotobolewa yamejazwa kiurefu na kupandizwa mimea kwenye kila shimo. Katika mabomba hayo maji yenye virutubisho yanapitishwa na kuipa mimea uhai na afya ikiifanya izidi kustawi. Ni kilimo kisichohitaji udongo, kwa hivyo yeyote anaweza kupanda mazo mahali popote, cha muhimu, ni kufwata matakwa yanayohitajika na njia hii.

Mabomba meupe yametobolewa na kupachikwa mbogamboga kwenye matundu hayo, huku chini yake kukiwa na vyombo vya plastiki vyenye kimiminika maalumu kinachoifikia miche. Kilimo cha kisasa cha kihaidroponi ni mojawapo iliyo bora, inayowezesha mimea kukua pasipo kutegemea udongo, na kutumia maji yenye virutubisho vinavyolisha mazao yaliyopandwa.

Mabomba meupe yaliyopangwa kwenye eneo dogo na kutobolewa, yamewekewa miche ambayo imemea na kustawi vizuri. Ni kilimo kisichotumia udongo, ila maji ya virutubisho yanayosaidia mazao kuendelea kukua, mpaka kukomaa.

Mche mmojawapo, umeinuliwa juu, ukichomolewa kutoka kwenye tundu lililopo kwenye kifaa cha plastiki pana. Mmea huu umeshikiliwa na kopo, mfano wa bilauri, ambayo nayo ni ya plastiki, ikiwa imetobolea chini, ili iruhusu mizizi itokeze na kuyafikia maji yenye virutubisho, yaliyofanya mboga hizi zikue na kustawi vizuri.

Miche midogo imepandikizwa ndani ya mabomba mafupi meupe, kupitia vitundu vilivyopo kwaajili ya kuhakikisha mimea hiyo inapata maji ya kutosha yenye virutubisho, ni aina ya mbinu za kilimo isiyohitaji udongo, kwahiyo mkulima anakuwa na uwezo wa kutumia eneo dogo ikiwa kuna uhaba.

Mabomba yenye rangi nyeupe na bluu yamesimamishwa mahali palipoandaliwa kwa ajili ya kufanya kilimo cha kihaidroponiki, matundu yameshatobolewa na kuwekwa vifaa mfano wa vikombe kwa ajili ya kushikilia miche itakayopandikizwa hapo, ni aina ya ulimaji ambayo inatumia maji na virutubisho kukuzia mimea pasi na kutegemea udongo.

Mapipa makubwa yenye rangi ya bluu yametumika kupandia spinachi ambazo zimestawi kwa wingi katika eneo dogo, vilevile yako mabomba meupe yaliyo tobolewa yakifanyakazi hiyohiyo. Kilimo kisicho tumia udongo na kujikita kwenye kuruhusu maji na virutubisho vikuze mazao kimekuwa ni kimbilio kwa wakulima wengi ambao wamelenga kutumia njia za kisasa kwa ajili ya kupata matokeo makubwa.

Mabomba mengi meupe yaliyopangwa ndani ya nyumba maalumu inayotumika kulima mimea. yamejazwa kwa mbogamboga zilizo stawi vizuri. Kila bomba limetobolewa, hulazwa na kisha kupachikwa miche ya spinachi ili mizizi yake iweze kuyafikia maji yaliyowekwa yenye virutubisho. Ulimaji mazao wa aina hii huleta matokeo mazuri na bora kwa faida ya mkulima.

Bustani ya mbogamboga yanayotumia mabomba yalilyopandishwa juu kustawisha mimea, imepembwa vizuri kwa spinachi nzuri zenye ukijani inayovutia. Maji yenye virutubisho, hupitia kwenye mizizi inayoyafikia kupitia kwenye matundu yaliyotobolewa. Kilimo cha kihaidroponi ni cha kisasa, ambacho ni rafiki kwa mazingira kwani huwezesha udongo upunzike kwa ajili ya kurejesha rutuba, huku uzalishaji mwingine ukiendelea.

Banda kubwa na la kisasa limejazwa kwa vifaranga wengi wenye rangi ya maziwa, ambao wako kwenye hatua ya awali ya ukuaji wao. Wamewekewa mazingira rafiki na vifaa mbalimbali vinavyowasaidia kukidhi mahitaji yao, ili waendelee kukua vizuri hata kufikia kutoa mazao yanayotarajiwa kutoka kwao, kama vile nyama na mayai.

Shamba kubwa la kabich,i limestawi na kunawili vizuri likionyesha mboga zenye ubora wa hali ya juu. Ni wazi kwamba njia za kisasa zimetumika kuotesha na kukuza mazao haya, ili yaweze kwenda kutumika hata viwandani kwa ajili ya uzalishaji zaidi.

Kuku wengi weupe wanaofugwa kiviwanda wamejaa kwenye banda kubwa na la kisasa ambalo limedhibitiwa kwa ajili ya kuruhusu mazingira rafiki kwa ndege hawa kuishi. Ziko taa, nguzo na mabomba pamoja na vyombo vingi vyekundu vilivyoning'inizwa kwa ajili ya mifugo hii kujipatia chakula.

Shamba linalotumiwa kwa ajili ya viwanda limefunikwa kwa juu na pembeni, ili kuhakikisha mazao yanakua mengi na bora. Iko mimea ambayo tayari imepandwa na inaendelea kuhudumiwa ili iweze kutoa malighafi zinazohitajika. Ni eneo la milima yenye uoto wa asili.

Shamba kubwa la kabichi limestawi vizuri na kunawiri, mazao haya yamelimwa kisasa ili mavuno yawe mengi kwa matumizi mbalimbali yakiwemo ya viwanda. Nyuma ya eneo hili kuna nyumba na miti mirefu huku watu wakipita pembezoni vile vile ipo milima na maeneo ya miinuko kwa mbali.

Shamba kubwa linalolimwa kisasa limefunikwa juu na kuwa mfano wa nyumba ya mimea, kwa ajili ya kudhibiti hali ya hewa na kuzuia wadudu waharibifu. Mbogamboga zilizopandwa zimesitawi vyema, na muda si mrefu zinaweza kuvunwa ili zikatumike kwenye sehemu mbalimbali, ikiwemo majumbani kwa chakula, au viwandani kwa madhumuni ya uchakataji.

kuku wengi wanafugwa kwa ajili ya nyama au mayai, a wamesongamana katika banda liliojengwa kwa miti, vipo vyombo vya bati vinavyotumika kuwalishia pamoja na cha plastiki wanachokitumika kunywea maji, kuku wote wana rangi ya kahawia yenye weupe kidogo, na mazao ni bidhaa zinazoweza kutumika katika viwanda vidogo na vya kati kwa ajili ya usindikaji.

Ng’ombe wa kisasa ambao wengi wao ni wenye rangi ya kahawia na nyeupe, wametokeza vichwa vyao wakila chakula kupitia uwazi uliokuwa kwenye vyuma vilivyo wekwa kama uzio. Mifugo hii inafugwa kisasa kwa ajili ya matumizi ya viwandani, ambapo nyama na maziwa vinachukuliwa na kwenda kusindikwa.

Wakulima wanawake kwa wanaume wako shambani wakishughulikia mazao waliyoyapanda kwenye eneo kubwa, wamama wameinama wakipalilia na kuyaondoa magugu yaliyoota katikati ya mimea ya kijani iliyostawi vizuri, wababa nao wamesimama wakitazama kazi inayoendelea mavuno yanayotarajiwa hapa yanaweza kutumika hata viwandani kwa ajili ya usindikaji.

Pilipili hoho zilizonona ambazo zimetoka kwenye shamba lililolimwa kwa kutumia njia za kisasa, zimeshavunwa na kuuzwa kwa wamiliki wa viwanda ambao huziinunua na kuziongeza thamani. Wanaweza kuzifungasha kwa namba bora zaidi au kusindika kwa ajili ya kupata bidhaa nyingine zitakazotumika kwa chakula.

vitunguu maji vingi vimejazwa kutoka chini, vimemiminwa kutoka kwenye kapu la mkulima vikikusanywa pamoja ili viwe mahali ambapo sasa vinaweza kuchukuliwa kwa urahisi na kusafirishwa , mavuno mengi ya hivi huweza kuhasiria kuhusishwa kwa viwanda ambapo mazao yanaliwa kwa wingi na katika mazao makubwa.

Kuku wengi wenye rangi ya kahawia iliyochanganyika na weupe kidogo wamo ndani ya chumba kikubwa kilichotayarishwa maalum kwa ajili ya kuwafugia. Yapo madirisha mapana yanayoruhusu mwanga wa kutosha na hewa kuingia. Ufungaji wa viwanda ambao unahusisha mabanda makubwa na ya kisasa ya wanyama na ndege hutafuta kupata malighafi kwa ajili ya usindikaji.

Nyanya zuri zipo kiwandani kwaajili ya kufungashwa kwa namna nzuri, ambayo itaongeza thamani yake kuuzwa kwenye maduka mbalimbali ,yaliyo makubwa wafanyakazi, wakiziweka kwenye vyombo maalumu na kuzipitisha kwenye mkanda na kuziendesha kwenye hatua zinazofata hii ishara nzuri katika ukuaji wa sekta ya kilimo.

Shamba liko karibu na miti mingi mirefu pamoja na nyasi zilizolizunguka, kilimo kikubwa cha viwanda ambacho kina husisha la zao la kabichi, kinalimwa kwa ajili ya lengo kubwa la kibiashara, mazao yakiwa tayari hutumika viwandani kama malighafi, na yakishakuchakatwa huzalisha bidhaa zingine, zinazokwenda kuuzwa.

Banda kubwa linalotumika kufugia, lina kuku wengi sana ambao bado ni wadogo. Jengo hili limejengwa kisasa, na kuwekewa vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya kuweka mazingira mazuri, ya kuwakuzia vifaranga hao. Wanatarajiwa kukua na kuleta faida mbalimbali, ikiwemo mazao yake kutumika kwenye viwanda kwa ajili ya usindikaji.

Shamba kubwa lililo kwenye mpangilio mzuri wa mimea, limestawi kwa zao la kabichi ambalo bado linaendelea kukua, kwa mbali kuna kibanda mfano wa chafu ambayo imezungukwa na nyasi fupi huku nyuma yake kukiwa na miti ya kijani, kilimo cha viwanda kinamuhakikishia mkulima kupata mazao mengi na bora kwasababu ya matumizi ya pembejeo za kisasa.

Ng'ombe wengi wanaofugwa kisasa wapo ndani ya banda kubwa sana, ambapo utunzaji wake una hitaji nguvu kazi pamoja na uwekezaji kubwa. Mara nyingi mazao yanayopatikana hutumiwa na viwanda kwa kuwa hata uzalishaji unaopatikana hapa unatosheleza mahitaji yake, wanyama hawa wana rangi nyeusi na nyeupe na wamenawiri vizuri.

Mashine kubwa iliyopanda juu kiurefu yenye rangi ya njano inawatu wawili wanayoiendesha, iko inafanya kazi katika shamba kubwa kwa kuondoa nyasi nyingi zilizokauka ili kusafisha eneo hili ili ikiwa ni maandalizi ya kilimo kikubwa cha mazao ambayo yanaweza kuuzwa au kutumika kama malighafi viwandani.

Wavunaji wa chai ambao ni wanawake, wamebebelea vitenga mgongoni kwa ajili ya kuwekea majani ya chai wanayoyavuna. Eneo la shamba ni kubwa na zao hili linalimwa kwa ajili ya viwanda, ambapo malighafi hii huenda kuchakatwa na kuwa bidhaa ambayo inaweza kutumika majumbani.

Kuku wanaofugwa kwa njia za kisasa katika namna ya utunzaji wao pamoja na lishe, wapo ndani ya banda, wakila na kunywa maji kwa kutumia vyombo maalumu vilivyowekwa. Wengi wao ni majogoo wenye rangi ya kahawia ambao wanatumika na viwanda vya kati kwa ajili ya usindikaji wa nyama.

Shamba kubwa la kisasa limemea mboga za majani zilizostawi na kunawiri vizuri, yupo mkulima anayekazana kuyahudumua mazao haya ili yaendelee kustawi hata yatakapofikia msimu wake wa mavuno. Kilimo kinachohusisha viwanda hutumia teknolojia zilizoendelea, kwa ajili ya kupata matokeo bora na kuongeza uzalishaji.

Shamba kubwa na la kisasa lililo limwa minyanya limefunikwa kwa juu kwa madhumuni maalumu ya kudhibiti joto na wadudu waharibifu kwa ukuaji mzuri wa mimea, ni aina ya kilimo kinacho changia sana kwenye kuongeza uzalishaji kwaajili ya chakula na matumizi ya viwandani.

Shamba kubwa lililostawi kabichi linapendeza na limezaa sana. Ukubwa wa shamba, mavuno mengi na bora yanayopatikana hapa vinaeleza juu ya uwekezaji mkubwa wa miundombinu na pembejeo uliofanyika. Kutokana na ukuaji wa teknolojia, kilimo cha kisasa huleta matokeo chanya yanayogusa sekta nzima ya kilimo pamoja na viwanda.

Bustani ndogo ya mbogamboga iliyolimwa mazao zaidi ya moja, imetandazwa mabomba kwa kufatisha mistari iliyopandwa miche kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mimea hii humwagikiwa kupitia kwenye maji yanayopita kwenye vitundu vilivyopo kwenye mirija ikiyolazwa chini.

Mabomba mengi mafupi yaliyowekwa kwa wima yako shambani yakimwaga maji kwa ajili ya kunyeshea mazao yaliyopandwa kwenye mistari. Imeshikiliwa na bomba kubwa lililolazwa chini likisambaza maji kwenye bomba hizo, kilimo cha umwagiliaji ni muhimu hasa kwenye maeneo yenye hali ya hewa isiyotabirika.

Kilimo cha umwagiliaji kinafanyiika kwenye ardhi ya mahali ambapo bado hapajapandwa mimea. Yapo matuta kadhaa yaliyotengenzwa kwa kuacha mifereji, ambayo maji yanapitishwa ili yaweze kufika mwisho wa shamba. Njia hii humwokoa mkulima dhidi ya adha ya utegemezi wa mvua zisizotabirika kuendana na mabadiliko ya hali ya hewa.

Kilimo cha umwagiliaji kinafaa sana kwenye yale maeneo ambayo ni makavu kutokana na mabadiliko ya kimisimu. Upatikanaji wa maji yanayopita kwenye mabomba yaliyowekwa shambani ni jambo muhimu linalotakiwa kuzingatiwa ili lengo liweze kutimia, maeneo yenye vyanzo vya maji kama vile mito au mabwawa yana uwezekano mkubwa wa kutumia njia hii katika kilimo.

kijisemu kidogo katika ardhi kubwa, kimewekwa mabomba membamba mfano wa mirija kwa ajili ya umwagiliaji, matundu yametobolewa ili kupitisha maji na kulowanisha ardh inayotumika kama bustani ya mbogamboga, ziko nyasi nyuma yake katika eneo ambalo halikulengwa kutumika kwa ajili ya kilimo .

Chafu iliyopandwa mimea ina udongo wa tifutifu wenye rutuba ya kutosha. Yametandazwa mabomba kwa chini ambayo hutumika kumwagilia maji kwenye kila sehemu ambayo miche imepandwa. Kilimo cha umwagiliaji hutoa nafasi kwa wakulima kustawisha mazazo yao bila wasiwasi wa mabadiliko ya hali ya hewa.

Bomba moja refu na jembamba, limepita katikati ya shamba kwenye mfereji wa matuta na maji yamefunguliwa, ili kulimwagilia liko mimea, ambayo imeashaota na ilipandwa katika misitari, ardhi inaonekana kuchoka na mkulima anaweza kuambulia kupata mazao kidogo, kuna wakati kulipumzisha shamba ni muhimu ili lipate kujitengenezea rutuba au mukulima talazika kuingia gharama za mbolea ikiwa anataka mavuno mengi.

Shamba la mahindi linayafurahia maji mengi linaloyapokea kutoka kwenye bomba kubwa jeupe inayo yatiririrsha. Chanzo hiki cha maji katika eneo hili kimelazwa mwishoni na kutobolewa matundu yanayotoa maji yakielekea upande walipo mazao, umwagiliaji wa ardhi inayotumika kwa kilimo ni njia bora ya kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwenye shamba, mabomba yametandazwa kwa kulipitisha moja kubwa refu na jeupe katikati, huku mirija mingine mingi ikiwekwa juu yake. Maji hutoka kupitia kwenye matundu madogo yaliyowekwa kwenye mabomba haya na kulinyweshea shamba zima.

Mimea ya mbogamboga imepandwa shambani na tayari imeshastawi ikiendelea kukua taratibu, ina rangi ya kijani iliyo nzuri na imepitiwa na mabomba yanayoimwagilia. Mche mmojawapo umeota karibu na mrija mwembamba unaodondosha matone ya maji na kuunyweshea.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na kuandaliwa kwaajili ya kupanda mazao liko tayari, limepitishwa mabomba meusi kwa mistari iliyoachana katika umbali sawa kati ya moja na lingine, na kulazwa ardhini huku bomba la bluu kubwa kiasi likiwekwa kiupana mwanzoni mwa shamba, ziko mbegu zilizopandwa kuelekea kila bomba kwaajili ya umwagiliaji.

Bomba jembamba jeusi lililotobolewa ili kudondosha matone limelazwa juu ya shamba lililopandwa mimea iliyokwisha kuchipua, udongo una rutuba ya kutosha kwa hivyo hata maji yanayomwagiliwa hapo yatafanya kazi iliyokusudiwa kwa wepesi ili kuzidi kustawisha mazao hayo yaliyopo.

Mabomba yamelazwa kwenye vitalu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao. Moja ambalo ni kubwa limelazwa kiupana, likitumika kama chanzo cha maji ambacho kinayasambaza kwenye yale madogo yaliyowekwa kiurefu, Hiki ni kilimo cha umwagiliaji kinachomsaidia mkulima kuwa na uhakika wa maji ya kunyweshea shamba lake.

Mikunde iliyostawi kutokana na kilimo cha umwagiliaji, imepandwa kwa mafungu mafungu ya mistari mirefu. Mabomba mwembamba mweusi mawili mawili katika kila tatu yamelazwa yakifuatisha matuta hayo, ili maji yaweze kupatikana kwa ajili ya kunyeshea mazao hayo.

Shamba lenye miche midogo ya maharage, imestawi kwa sababu ya umwagiliaji unaofanyika. Yako mabomba yaliyowekwa kwenye vitalu, yakiwa mawilimawili kwenye kila tuta huku safu za mistari ya miche ikiwa ni mitatu. Hata ikiwa kwamba jua litawaka bila kukoma, bado mkulima atakuwa na uhakika wa kupata mazao kwakuwa tayari ameshaweka njia mbadala ya kukabiliana na hali hio.

Kifaa kidogo cha chuma kinachotumika kurusha maji kwa kasi pande zote na kufika mbali, kimeunganishwa kwenye bomba la maji ili kumwagilia mimea ambayo imeshaota. Shamba limepandwa kwa mistari na tayari ardhi imeshaloana kiasi cha kutosha. Umwagiliaji ni njia bora inayotumiwa na wakulima wengi, ili kustawisha mazao yao.

Shamba kubwa la nyanya limelimwa kwa mistari na tayari limeshatoa mimea yake, iko mifereji kati ya tuta na tuta inayotumika kupitisha maji ambayo yanatiririka kwanzia mwanzo wa shamba mpaka mwishoni ili mazao yapate kunyeshewa na kustawi vizuri. Kilimo cha umwagiliaji hutoa nafasi kwa wakulima kuweza kupata mazao katika kipindi chote cha misimu ya mwaka.

Chini ya anga la bluu lenye mawingu machache meupe yanayopendeza, liko eneo la ardhi lenye miti mingi ya kijani. Ni sehemu ya msitu ambayo ina barabara ndogo ya vumbi inayotumiwa na magari ikiwa na nyasi kavu zilizoota pande zote.

Eneo la ardhi liliotambarare au bonde pana linauoto wa asili ya nyasi nyingi pamoja na miti ya kijani kilichokolea ambayo imeota kwa mafungumafungu, pia kuna chanzo cha maji pembeni yake ambacho kinaashiria uwepo wa shughuli za uvuvi au kilimo kwa wakazi wa sehemu hii ambayo nyumba zao zinaonekana kwa mbali.

Mandhari ya msitu ambao mbele yake kuna tambarare ya nyasi fupi za kijani kibichi, imependezeshwa na anga la samawati lililo juu yake. Wako wanyamapori aina ya pundamilia waliosimama huku mwingine akila majani, pamoja na wengine waliopo kwa mbali.

Eneo la nchi lenye nyasi kavu na miti michache, linatumika na wanyamapori kwa ajili ya kupumzika chini ya vimvuli vyake, kwa mbali upo msitu ambao uoto wake umeshikamana, juu limetanda anga la bluu lenye kupendeza.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya kuvutia kutokana na hali ya asili inayopatikana hapo. Uko uoto wa kijani kibichi wa nyasi pamoja na vichaka vya miti midogomidogo, huku anga lake likipambwa kwa mawingu mengi meupe yanayotembeatembea yakipishana.

Barabara nyembamba ya vumbi ambayo inayotumiwa na magari imekatiza kwenye eneo la vichaka na misitu uliona uoto wa asili wa nyasi fupi pamoja na miti mikubwa kwa midogo. Sehemu ya mbele ina mimea ilioachanaachana huku kwa nyuma ikiwa imefungamana sana kwa mbali kuna mlima.

Sehemu ya mlima yenye uoto wa asili yenye miti iliyoshikamana kwenye baadhi ya maeneo, huku kwengine ikiwa haiko kabisa ila kufunikwa na nyasi, kwa chini kuna msitu uliofungana pia na juu mawingu yakionesha ni majira ya mvua mvua.

Eneo la milimamilima na mabonde, linauoto wakijani uliofunika ardhi yote. Miti yake ni midogomidogo, huku nyasi zikishamiri zaidi. Juu kuna anga la bluu lililonakshiwa kwa mawingu meupe yaliyokaa vizuri.

Mandhari tulivu iliyonakshiwa kwa anga la bluu, imebebwa na eneo la ardhi lililo tambarare. Kuna nyasi fupi kwa mbele na miti miwili mikubwa kiasi na nyuma yake kuna sehemu ya wazi ambayo haina mimea kabisa ikipakana na kijilima kidogo.

Tembo mkubwa anatebea juu ya nyasi kavu katika eneo la mbuga, nyuma kuna miti mingi ya kijani ambayo ni ya asili huku kwa mbali kukiwa na mlima mkubwa na mrefu unaovutia wenye theluji juu ya kilele chake.

Eneo la nje limefunikwa na maji yaani ziwa lilichukua sehemu kubwa pembeni yake, yaani nchi kavu upo uoto wa asili yaani nyasi fupi, zilizotangulia zikifatiwa na miti mingi iliyopamba vizuri viko vinjia vyab wapita kwa miguu ambavyo vimejichora chora vinavyotumika na watu au wanyama wanaofika mahari hapo.

Mandhari ya miti ya kijani ambayo haikushikamana pamoja na nyasi zilizotawala juu ya ardhi. Kwa mbali kuna safu za milimamilima na anga limejazwa kwa mawingu mengi meupe. Ni eneo linalofaa kuwa hifadhi ya wanyama na ndege, au kilimo ikiwa liko na makazi ya watu.

Eneo lililofunikwa na maji limezungukwa na uoto wa asili wa misitu vichaka pamoja na nyasi fupi fupi za kijani, ziko nyaya za umeme zilizopita juu yake na barabara nyembamba inayotumika na watu kupita, anga ni la bluu, lisilokuwa na mawingu yoyote.

Mto mkubwa umepita katia sehemu ya ardhi. Kingo zake zinaonekana na zina uoto wa kijani, kuashiria kuwa haujafurika na maji yake hayajajaa sana kwa sababu ya msimu wa mvua kuisha. Iko miti michache iliyoachanaachana kwenye eno la nchi kavu, na nyuma yake kuna mwinuko mdogo uliofunikwa na nyasi fupi.

Eneo la msitu lina uoto wa asili ambao miti yake imefungamana sana, na kupakana na tambarare yenye nyasi fupi zenye kijani kibichi. Katika sehemu ya wazi yapo mazao yaliyopandwa, ambapo shughuli za kilimo zinafanywa na watu wanaoishi maeneo ya karibu.

Rangi nzuri za jua linalochomoza zimepafanya mahali hapa pavutie kupatazama. Uoto wa asili uliopo wa miti mikubwa na midogo pamoja na nyasi fupifupi umekizunguka chanzo kidogo cha maji kilichoshuka chini chenye uwazi mithili ya bonde.

Eneo kubwa ya hifadhi ya chanzo cha maji pamoja na misitu, imepitiwa na mto mrefu. sehemu kubwa ni tambalale na kuna mlima mdogo pembeni, pakitawaliwa na uoto wa asili wa vichaka, miti iliyoachana pamoja na nyasi zilizoifunikiza ardhi.

Eneo la pori lenye vichaka vya miti mikubwa na midogo pamoja na nyasi zenye urefu wa wastani, limepitiwa na barabara nyembamba ya vumbi inayotumiwa na magari pamoja na waenda kwa miguu, uoto wake ni wa kijani na anga lake ni safi.

Mto mkubwa wenye konakona unaotiririsha maji, umepita katikati ya uoto wa asili ambao haukufungamana sana kwenye baadhi ya maeneo, iko miti mikubwa na vichaka vidogo pamoja na nyasi. Chanzo hiki cha maji kinaweza kutumika kwa shughuli za kilimo cha umwagiliaji kwa wakazi walio karibu.

Eneo la msitu ambao miti yake ya kijani, imefungamana, imepitiwa na njia ndogo nyembamba inayotumiwa na waenda kwa miguu wanaoingia humo kwa madhumuni mbali mbali, ikiwemo uwindaji au ushenaji wa kuni. Juu kuna anga la samawati lisilo na mawingu pamoja na vipindi vya jua la wastani.

Madhari tulivu ya hifadhi ya wanyamapori, imezingiruwa na uoto wa asili, unafanya pawe ni mahali rafiki kwa twiga na wanyama wengine, ziko nyasi ndefu na miti michache venye rangi ya kijani, huku kwa mbali kukiwa na mji uliopakanakano, wenye majengo marefu na anga la mawingu juu ake.

Eneo la mlima limefunikwa na uoto wa asili wa kijani kibichi kukiwa na nyasi nyingi pamoja na miti michache. Chini yake kuna tambarare ambayo imefyekwa kwa ajili ya kutumia na watu kwenye shughuli za kilimo. Wingu lake ni zito kiasi likificha anga la bluu na kujazwa kwa mawingu mengi meupe.

Sehemu ya nje ina mlima mkubwa wenye uoto wa asili uliyofunika ardhi yote ya chini, huku juu kukiwa na miamba na kilele kilichochongoka na kutokeza. Kadri mwinuko huu unavozidi kuteremka, ndivo msitu wenye rangi ya kijani unavyoendelea kuenea mwenye eneo lote. Anga lake ni la bluu yenye vimawingu vidogo na vichache vyeupe.

Sehemu ya miinuko iliyo juu ya nchi imefunikwa kwa nyasi zilizokauka, visiki pamoja na miti michache midogomidogo iliyotawanyika sana. Vilima vipana vimeungana na kufanya bonde katikakati mahali vilipokutana, huku mawingu meupe katika anga la bluu yakionyesha uhodari wake. Kwa mbali ziko safu za milima zilizoshukiwa na ukungu kidogo, ambao unapendezesha mandhari hii.

Wakinamama wawili ambao ni wafugaji, wamemuinamia mbuzi mdogo mweupe, wakimtoboa sikio lake na kumuwekea alama ili aweze kutambulika kiurahisi, wamemfunga kamba shingoni ili asitoroke na nyuma yao kuna mazao ya mahindi na migomba iliyopandwa.

Mbuzi wengi wenye mapembe wamechomoza vichwa vyao nje ili waweze kujipatia malisho, wawili wana rangi ya kahawia iliyochanganywa na nyeusi huku wengine wote wakiwa ni weupe, wafugaji wanaofuga kwa ukubwa wa namna hii, hufanya hivyo kwa ajili ya biashara na si kwa matumizi binafsi.

Mbuzi wenye rangi ya kahawia na nyeupe, wanakula majani yaliyowekwa kwenye eneo lililotengwa kwa ajili hiyo. Banda lao limejengwa kwa mbao imara zinazohakikisha usalama wao hasa ikizingatiwa kuwa wanyama hao wanafugwa katika mazingira ya nyumbani ya jadi.

Wanyama wengi wako kwenye banda la miti ambalo hulitumia kama makazi yao, mfugaji huyu anatumia njia za kienyeji katika kuwatunza ndio maana hata zizi limejengwa kikawaida, wako mbuzi na kondoo kati ya hao wengi wanarangi nyeupe ambao baadhi wamesimama huku wengine wakilala chini.

Ng'ombe wanafugwa katika zizi lililojengwa kwa miti na kuezekwa kwa bati, ambalo lipo karibu na migomba. Mfugaji ana wanyama wachache na anafuga kienyeji, kwa hivyo ni rahisi kuwamudu hasa kwenye upande wa malisho. Mifugo hii inaweza kumpatia nyama na maziwa ambavyo anaweza kuvitumia kwa ajili ya chakula, au wakauza ili apate fedha.

Mfugaji mwanaume alievaa kaptura na fulana ameinama kidogo akiwapa chakula mifugo yake katika eneo la nje wako bata weupe wanaomkimbilia mtu huyo wakitarajia kupata chakula hicho. Mayai na nyama ni mazao yanayotazamiwa kutoka kwa ndege hawa.

Wafugaji wawili wenye elimu maalumu ihusuyo mifugo wako ndani ya banda kubwa lililo na kuku wengi, huku kukiwa na vyombo vya rangi nyeupe na njano vikitumika kuwalishia na maji ya kunywa. Banda limeezekwa kwa kuzungushia mabati na kushikiliwa na fito za miti. Sehemu ya juu imeachwa wazi ili kuruhusu hewa ipitie na kiasi cha joto kwa ndege hawa.

kuku wanaofugwa kisasa wamefungiwa ndani ya banda ili wasiweze kutoka na kuzagaa, wote wana rangi nyeupe na wako kwenye safu tatu zilizoanzia chini mpaka juu. viko vyombo vya plastiki pembeni vyenye rangi nyeupe namifuniko mekundu, ambavyo vina maji ya kunywa yenye dawa na virutubisho muhimu kwa ajili ya kuwasaidia kuku hawa wasipate magojwa na wakue vizuri kwa faida ya mfugaji.

Mfugaji wa kuku kwa njia za kisasa yuko ndani ya banda akihudumia mifugo yake. Anasafisha chombo kwa ajili ya kuweka chakula chenye virutubisho ambacho kitawasaidia kuku hao waweze kukuwa vizuri na kuleta mazao mengi ikiwemo nyama na mayai, ambavyo vitamsaidia kupata kipato endapo atapeleka sokoni na kuviuza.

Mbegu za nyanya zimefungwa kwenye karatasi ngumu ya nailoni, ambayo ina uwezo wa kutunza ubora wa mbegu zilizomo. Juu kuna picha ya nyanya iliyoiva pamoja na maandishi, ili kijulisha juu ya kinachopatikana humo. Kampuni mbalimbali zinazozalisha mbegu, hutumia teknolojia za kisasa ili wakulima wapate mazao mengi yenye ubora unaofaa sokoni.

shamba kubwa la mahindi limestawi na mimea yake mirefu kiasi na ukijani unaoleta matumaini kwa mkulima, ni mazao yaliyolimwa kwaajili ya kuzalisha mbegu ambapo mahindi yakisha kukoma, kukauka na kuvunwa huuzwa kwa wakulima wengine ambayo huyapanda kwenye mashamba yao.

Wakulima waliovuna nafaka zilizokuwa zimelimwa kwa ajili ya mbegu, wako kwenye eneo la mauzo, wakinadi bidhaa zao. Magunia meupe yamejazwa kwa mahindi, yanamilikiwa na watu mbalimbali, wakiwa wamesimama wakishauriana juu ya bei ya kuuzia. Ni nafasi nzuri kwa wenye mashamba wengine, kuja kununua na kupanda.

Mbegu mbalimbali zinauzwa zikiwa zimewekwa kwenye vigunia vidogo na mifuko ya nailoni, viko vikaratsi vyeupe ambavyo vimetumika kuandika aina ya zao linatokana na mbegu husika, ili wanunuzi waweze kuzitambua kwa haraka.

Wakulima wanavuna mahindi yaliyokauka shambani na kuyapakia kwenye viroba vyeupe tayari kwa kwenda sokoni, wako watu kadhaa wakiume na wakike wanaofanya kazi hii huku jua likiwa linawaka, matumizi ya mazao haya ni kwa ajili ya mbegu ambazo huuzwa kwa wakulima wengine, ili wakapande kwenye mashamba yao.

Vitalu vilivyopangwa kwa viliba vidogo vilivyopandwa mimea viko kwenye nyumba maalumu ya kuoteshea, mbegu hupandwa kwenye vifuko ili vitoe miche na kuhamishwa kwenda kupandikizwa shambani. Uzalishaji huu wa miche michanga hasa ikiwa imetokana na mbegu bora huwasaidia wakulima wapate mazao mazuri.

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji unaotumika na wakulima shambani kwa ajili ya kukuza mazao ya mbegu, ziko bomba ndogo ndefu za rangi nyeusi zilizoenezwa, kulazwa chini na kutobolewa matundu ambayo hupitisha maji na kuinyweshea mimea iliyokwisha kuota.

Mwanamke mmoja amesimama ndani ya duka lake lenye bidhaa mbalimbali za shambani ikiwemo mbegu za aina tofauti. Ziko mbegu kwa ajili ya mazao ya nafaka kama mahindi, pamoja na mbogamboga ambazo zote zimepangwa kwenye mashelfu. Wakulima wengi hupendelea kutembelea maduka haya, ili kuzinunua na kwenda kupanda kwenye mashamba yao.

Mbegu za nyanya zimefungashwa kwa namna mbalimbali, zikiwa na ujazo tofauti, zipo zilizowekwa kwenye makopo ya bati yenye rangi ya fedha na nyingine zipo kwenye vifuko vidogo vya nailoni ngumu, zote zikiwa zimefungwa vizuri ili kuendelea kulinda ubora. Zimepakiwa kwenye maboksi ambayo huzifanya zibebeke kwa urahisi zinapokwenda kwa wakulima.

Vitalu vingi vya mimea vimetoa miche midogo ambayo baadae inaweza kuhamishiwa mahali pengine, kwa ajili ya ukuaji zaidi utakaotoa mazao, kwa lengo la kupata mbegu. Eneo hili limeandaliwa kisasa kwani limefunikwa na plastiki nyeupe, inayozuia wadudu pamoja na mionzi mikali ya jua, ili kuweza kupata matokeo yaliyo bora.

Shamba lililooteshwa mazao kwa ajili ya kuzalisha mbegu linatumia kilimo cha umwagiliaji kustawisha mimea yake. Mabomba mengi madogo na membamba yamelazwa yakienezwa kila mahali ambapo miche imepandikizwa. Udongo wenye rutuba unaopatikana hapo huyafanya mazao yaendelee kukua vizuri.

Eneo maalumu la shamba kubwa na lakisasa lililo andaliwa kwaajili ya kuzalisha mbegu, limeoteshwa mimea mingi kwenye makopo ili yakishastawi na kukuzwa na kutoa megu zitakazo wasaidia wakulima waweze kuendelea na kilimo cha mazao mbalimbali.

Mbegu za mchicha zimewekwa kwenye kifuko kidogo kwa nailoni ngumu, kwa ajili ya kuuzwa. Kifungashio hiki kina rangi za njano. kijani pamoja na nyeupe, na kimewekwa picha za zao hilo juu yake, ili kumjulisha mkulima kuhusiana na aina ya mbegu, inayopatikana humo.

Nafaka mbalimbali zilizowekwa kwenye vifungashio vyeupe zinauzwa sokoni. Kuna mahindi, maharage na nyinginezo; ambazo hupimwa kwenye vikombe vya ujazo tofauti pamoja na mzani uliopo. Mazao haya yalivunwa ili yawe ni mbegu zinazopatikana hapo kwa ajili ya wakulima wanaokwenda kupanda katika mashamba yao.

Waandaaji wa vitalu katika hatua za awali kwa ajili ya kupata miche itakayo tumika shambani kukuza mazao kwa ajili ya mbegu, wapo kwenye moja ya eneo wakifanyany kazi hiyo, wanaume hao wanaiondoa mimea iliyokwisha kuota kwenye viriba kwa madhumuni ya kuihamishia mashambani.

Miche ya mahindi imepandwa vizuri kwa mistari iliyoachiana nafasi ya kutosha katika shamba. Mkulima amelenga kukuza mimea hii kwa ajili ya kupata mbegu bora atakazoziuza kwa wakulima wengine. Mazao ya biashara hasa ya nafaka yanaweza kutumika kama chakula kwa walaji au mbegu kwa wapandaji.

Mbegu za mgiligilani zimefungashwa kwenye kikopo kidogo maalumu cha bati lenye rangi ya fedha, lililofungwa na kuwekewa picha ya kinachopatikana humo juu yake. Pia limeandikwa jina la mbegu, na kampuni inayohusika nazo. Namna ya Uhifadhi wa mbegu baada ya kuzizalisha, una umuhimu sana kwa ajili kutunza ubora wake.

Shamba kubwa la mahindi ambayo yamepandwa kwa lengo la kupata mbegu, imepangiliwa katika mstari na kupaliliwa vizuri. Mimea yake ni ya kijani, ikionekana yenye afya. Upandaji mazao kwa ajili ya kuzalisha mbegu, unahitaji umakini sana katika kila hatua, kwa sababu ya unyeti wake, kwani mbegu zikikosa ubora na mazao hayana budi kuwa duni.

Mahindi yamelimwa katika shamba na yamestawi kwa sababu ya umwagiliaji unaoendelea. Yako mabomba yaliyotandazwa ili kuhakikisha maji yanapatikana shambani, na mimea iliyopo iweze kukua hata kutoa mazao mengi yatakayotumika kuwa mbegu kwa wakulima wengine.

Miche midogo na michanga iliyopandwa kwenye kitalu chenye mbolea ya kutosha imemea na kuchipua vizuri. Ikishakufikia wakati wake huhamishwa na kupelekwa shambani, kwa ajili ya kukua zaidi ili ifikie kutoa mazao ambayo yanakuzwa kwa ajili ya kuzalisha mbegu zitakazohitajika hapo baadae. Kilimo cha aina hii husaidia katika kuhakikisha wakulima wanaendelea kupata mbegu bora ili waweze kulima zaidi.

Mbwa mkali amekaa kwenye kijumba chake kidogo kilichotengenezwa kwa mbao. Kuna sehemu mfano wa chumba, eneo la kulia chakula ambalo lina chombo cha bati, pamoja na kibaraza cha wazi ambacho anakitumia kupumzikia. Mnyama huyu anahudumiwa kisasa ikiwemo kupatiwa matibabu katika vipindi ambavyo anayahitaji.

Wataalamu wa masuala ya mifugo hasa yahusuyo afya na lishe, wapo kwenye chumba maalamu wakimhudumia mbwa mmoja aliyeko juu ya meza nyeupe, mwanamke ambaye ni daktari ameshika sikio la mnyama huyu akilichunguza kwa makini, huku manaume aliyeko pembeni ambaye ni msaidizi wake akichukua taarifa muhimu na kuziandika. Ni vyema kuzingatia afya za wanyama wafugwao majumbani kwa sababu ya msaada wao katika mambo mbalimbali.

Eneo la hifadhi ya wanyama pori limepitiwa na barabara ambayo vyombo vya moto na watu wanaweza kuitumia, kila upande una nyasi chache fupi na za kijani, huku upande mwingine ukiwa na chanzo cha maji, kuna tembo wanapita karibu na gari la watalii wakielekea katika uelekeo tofauti na ule linapokwenda gari hilo.

Twiga wawili wapo katika eneo la hifadhi ambayo ina miti mingi na vichaka. Mtu mmoja amemshika mmoja wapo kichwani akijaribu kumlisha kitu. Mwingine amesimama pembeni, huku kukiwa na uzio mfupi wa chuma unaotenganisha sehemu aliyosimama mwanaume huyu, na kule waliposimama wanyama hao.

Mnyama wa porini aina ya tumbili, amekaa kwenye eneo la nyasi akitazama kwa makini, amejaa manyoya kila mahali ikiwemo kichwani, ambayo yana mchanganyiko wa rangi nyeusi, nyeupe na kijivu, maumbile aliyonayo yanamsaidia katika kukabiliana na mazingira yake.

Watunzaji watatu wa wanyama pori wamevalia mavazi maalumu na kusimama karibu na tembo wakiwahudumia kwa kuwapa kimiminika kilichomo kwenye chupa nyeupe ambazo wamezishika. Wako kwenye eneo la wazi ambalo limezungukwa na miti katika hifadhi ya kitalii, huku anga likiwa ni la bluu lililopambwa kwa mawingu meupe ya wastani.

Tembo watoto wako kwenye eneo la wazi ambalo lina udongo tifutifu, wakiwa wamezungushiwa wigo wa kamba, ili kuzuia watalii wa kigeni waliopo pembezoni wasiweze kuwasogelea. Wanatimua vumbi huku mmoja wao akiunyanyua mkonga wake, na kuweka juu ya kichwa akitazama kwa tahadhari. Pembeni kuna mti mkubwa na uoto wa asili uliowazunguka.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia na koti la kijani anayehusika na wanyama pori, ameshika chupa mbili huku moja wapo akiitumia kumnyweshea tembo maziwa yaliyomo ndani yake, wamesimama kwenye eneo la mbugani ambapo wanyama huhudumiwa na kuangaliwa, kwa ajili ya usalama wa afya na maisha yao.